Kwanza mazoezi kitu kingine muhimu sana. Tena kusaidia watu wasiojiweza kama mtu, mtu kama kiwete, kumfundisha venye atajisaidia. Ni muhimu sana. Na daktari wetu anatusaidia namna ya kujisaidia kama mtu kiwete hivi na namna yenye ataendelea na mashughuli yake penye inaonyeshwa. Ni muhimu sana.

Mafuriko yakinyesha katika nchi yetu kuna watu wengi wa ndugu zetu wanateseka na hiyo mafuriko. Kuna watu wasiojiweza na mvua ikinyesha na maji inaingia kwa nyumba yao kila mahali inabomoa kila mahali kwa nyumba. Sasa serikali naomba waangalie watu kama hao mafuriko ikinyesha katika nchi hii.

Kuanza usafi ni kitu ingine muhimu sana katika maisha ya kila mwanadamu na pia kusafisha kwa njia yako ama katika maisha yako ama pahali unapoishii ni nzuri tena, na Serikali yetu pia wametusaidia kuwapea watu wa kusafisha njia na pia magari na aina nyingi ya kusafisha nahadha mahali unapoishi na katika nchi.

Naomba wamama wetu na wadada wetu mtoto akizaliwa wapene chanjo, apelekwe hospitali apeanwe chanjo, sababu hiyo chanjo inazuia ugonjwa nyingi katika mwili wa mtoto. Sasa tunawaambia watoto apate chanjo, wakizaliwa wapelekwe hospitali wadungwe na hiyo chanjo. Ni muhimu sana kwa miili yao na afya yao.

Mvua za mafuriko zikinyesha katika nchi yetu zinatuacha na shida nyingi, na serikali hawatusaidii kwa hizo mashida kama ugonjwa, kama kuaribu njia kuaribu manyumba, inatuacha na mashida nyingi.